Mfuko wa mbolea wenye maandishi "HAPPY FLORA", ni mfano wa pembejeo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, Mbolea Hii Hutumika kutengeneza rutuba kwenye udongo na husaidia ukuwaji bora wa mimea hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora.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

Vifungashio vya rangi nyeupe na bluu chenye maandishi PetElectro na picha ya mbwa mweupe na paka mdogo, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Nyeupe yenye maandishi na picha za ng'ombe ni mfano wa dawa za mifugo, zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa ameonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ya kuhakikisha afya na ustawi wao.

Chupa ya rangi nyeupe na yenye maandishi "palbam" pamoja na mbwa mweupe na paka mweusi, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembe jeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama huonyesha umuhimu wa kuwahudumia kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Chupa yenye rangi nyeupe na mfuniko mwekundu yenye maneno "kupacidi" na picha ya wanyama mbalimbali, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa kwa wanyama na waonyesha umuhimu kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Jengo la biashara, lenye bango linalosomeka "Agrovet" limejengwa kando ya barabara likiwa na muonekano mzuri. Mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kupata pembejo bora na dawa za mifugo, kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa mazao na kulinda afya ya mifugo wao.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

Kifungashio chenye rangi nyekundu na njano na maandishi ya kisameksi ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifumo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao."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

Vifungashio mbalimbali vikiwa vimepangwa kwenye rafu, ni mfano wa dawa za mifugo na mimea zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora, ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Vifungashio vya aina mbalimbali, vimepangwa juu ya meza, vikiashiria dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa kwa wanyama na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Muuzaji akiwa amechuchumaa mbele ya mifuko ya mbolea ya rangi nyeupe, yenye maandishi mengi ya ukubwa tofauti, imepangwa ikiwa ni mfano wa pembejeo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo za dawa na mifugo. Mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea.

Kifungashio cha rangi ya kijivu na maneno "Spotinor" yenye picha ya wanyama mbalimbali, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Mfuko wa mbolea wenye rangi nyeupe, wenye maandishi "NPK", ikiwa ni mfano wa pembejeo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo, na kusaidia ukuaji wa mimea huku kuleta mavuno mengi na yenye ubora.

Muuzaji akiwa amesimama mbele ya duka la dawa la pembejeo ya kilimo, na dawa za mifugo dawa hizo hutumika kwa kinga ya tiba ya magonjwa ya wanyama, na ni kuonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na kustawi wao.

Vifungashio tofauti vyenye maandishi "Biofix" na picha ya nafaka mbalimbali, zimepangwa vizuri dukani, ikiwa ni aina ya pembejeo bora za kilimo. "Biofix" ni aina za chanjo na viumbe hai inayotumika kuongeza rutuba ya udongo na kuboresha ukuaji mazao kama maharage, kunde, mbaazi na karanga.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

Vifungashio vya aina mbalimbali, vimepangwa katika rafu ya duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na mimea, na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo na mimea kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio cheupe chenye picha za wanyama mbalimbali, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora, ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Chupa za rangi mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye rafu katika duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kwa kinga ya tiba za magonjwa ya wanyama na mimea, kuonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Shambani mahindi yamesambazwa chini ya jua ili yakauke vizuri, huku mkulima akiwa anaendelea kuyapakia kwenye gunia kwa umakini. Tayari kusafirishwa kama zao la biashara kwenda sokoni na maeneo mengine ya mauzo ya kilimo.

Mikungu mikubwa na mingi ya ndizi iliyoko shambani, imepangwa chini kwa mpangilio mzuri. Wakulima wakiratibu upangaji wake na usafirishaji wa kutoka shambani mpaka sokoni, kama zao la biashara lenye thamani.

Kundi la watu linapanga ndizi za rangi ya kijani kwenye matenga ya rangi tofauti, ndizi hii zimekomaa lakini bado hazijaiva wakiwa wanajiandaa kuzisafirisha kwenda kuuza sehemu mbalimbali kama sokoni, madukani, na maeneo mengine kama sehemu za biashara ya zao hili la kilimo lenye faida.

Zao aina ya pilipili hoho zilizokomaa vizuri zenye rangi angavu ya kijani, zikiwa kwenye vikapu maalumu, zikiwa tayari kusafirishwa na kupelekwa sokoni kama zao la biashara lenye soko la uhakika na faida kubwa.

Kundi kubwa la wakulima wakichambua kwa makini zao aina ya kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu, wakitenganisha zilizo bora zaidi kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaonyesha umakini na thamani ya zao hilo la biashara tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa, kwa ajili ya kupata kipato cha familia na jamii.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya mifuko yenye udongo wenye rutuba, huku nyanya zake zikiwa ni angavu na nyingine zikiwa bado za kijani. Mavuno yako tayari, wakulima wakulima nyanya hizo kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima lipo shambani baada ya kukusanya zao lao la viazi kwenye magunia, viazi hivi vimekuwa kwenye udongo wenye rutuba huku baadhi ya wakulima wakiwa wanaendelea kutafakari namna ya kusafirisha, na kuvipeleka sokoni na kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa ndani ya shamba lenye miche mingi ya nyanya iliyojaa matunda mengi yaliyoiva rangi nyekundu na mengine yakiwa bado akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba, nyanya nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu angavu huku nyingine zikiwa bado za kijani mavuno yako tayari kwa wakulima wakiandaa nyanya hizo kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato.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

Wauzaji wamekaa wakipanga mahindi yaliyokomaa vizuri chini, tayari kwa kuwauzia wateja. Mahindi haya ni zao la biashara linalovunwa kutoka shambani na kuletwa sokoni kwa ajili ya kipato.

Mkulima wa kiume kasimama katikati ya shamba la kabichi zilizokomaa, akitazama kwa fahari mazao yaliyokomaa kwa mpangilio mzuri, akijivunia mafanikio ya zao hilo la biashara linalomletea kipato bora.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

Mkulima wa kiume amesimama mbele ya kabeji zilizoiva na kukomaa vizuri, akitazama kwa fahari mazao yaliyomea kwa mpangilio mzuri, akijivunia mafanikio ya zao hilo ya biashara linalomletea kipato bora.

Mkulima wa kiume amesimama katikati ya shamba la mahindi yaliyokomaa vizuri, akitazama kwa fahari mazao yalivyomea kwa mpangilio mzuri akiyavuna. Akijivunia mafanikio ya zao hilo la biashara linalomletea kipato bora.

Viazi vimetandazwa kwa mafungu juu ya ardhi mbichi yenye rutuba vikiwa vinakaushwa baada ya kuvunwa, mandhari hii inaonesha zao hili la biashara likiwa katika hatua ya maandalizi ya soko, ikiwa ni chanzo cha muhimu cha kipato kwa wakulima.

Muuzaji ameinama akipanga mananasi yalioiva vizuri chini karibu na barabara tayari kuwauzia wateja. Mananasi haya ni zao la biashara linalovunwa toka shambani na kuleta sokoni kwa ajili ya kipato, mazingira ni safi na yenye utulivu.

Wakulima wa tatu, wakipakia mazao ya maindi kwenye magunia makubwa yaliojaa, tayari kwa kusafirisha sokoni. Mazingira ya kijani yanaonesha shamba lililolimwa vizuri, yakithibitisha kuwa, hili zao ni la biashara, linalolimwa kwa faida.

Kundi la wakulima lipo shambani baada ya mavuno huku wamebeba zao aina ya vitunguu maji vikiwa vimetoka kuvunwa, baadhi ya vitunguu vimeshapangwa kwenye magunia tayari kwa kusafirisha kwenda sokoni na kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Wakulima wamepakia viazi kwenye magunia makubwa yaliyojaa mazao hayo tayari kusafirishwa kupelekwa sokoni, magunia haya yamepakiwa pembeni ya barabara huku magari yakisubiria vijakazi waje kuyapakia.

Kundi kubwa la wakulima wakipakia zao aina ya hoho kwenye vitabu vikubwa vilivyojaa mazao hayo tayari kwa kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza, mazingira ya pembeni ni ya kijani yanayoonyesha shamba lililolimwa vizuri yakidhibitisha kuwa zao hili na biashara limetoka thamani hapo.

Kundi la wakulima limekusanyika kuchambua viazi baada ya kuvuna, wakiviweka kwenye magunia huku wakiwa wameinama, wakijiandaa kuvipeleka sokoni kuuza zao hilo la biashara lenye thamani kubwa kwa kipato chao.

Kundi la wakulima lipo shambani, wakiendelea na mavuno ya viazi; vingi vikiwa vimewekwa kwenye ndoo. Viazi hivi ni vya rangi ya udongo vikimea na kupendeza. Wakulima hawa wanaviandaa tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupeleka kwa ajili ya mauzo.

Mkulima akiwa amechuchumaa katikati ya shamba la mipapai iliyokomaa, ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mstari mzuri shambani. Ikiwa ni matokeo na juhudi za wakulima waliotunza shamba hilo kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora; yanayotumika baadaye katika biashara.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi yamepandwa kwa mstari mzuri shambani, ikiwa ni matokeo na juhudi za wakulima waliotunza shamba hilo kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora, kwa matumizi binafsi na ya biashara.

Kundi la wakulima limekusanyika kuchambua viazi baada ya kuvuna, wakiweka kwenye vikapu maalumu. Wakiwa wameinama wakiwa wanajiandaa kupeleka sokoni, kwa ajili ya kuuza zao hilo lenye thamani kubwa kwenye kipato chao.

Vitunguu vimetandazwa kwa wingi juu ya ardhi kavu, vikikaushwa baada ya kuvunwa tayari kwa kuuzwa sokoni. Mandhari hii inaonyesha zao hili la biashara likiwa katika hatua ya maandalizi ya soko, likiwa chanzo muhimu cha kipato kwa wakulima.

Mkulima akiwa ameketi shambani kwenye mipapai mirefu imejaa matunda yaliyokomaa vizuri, yakining’inia kwenye mashina imeayo. Mpangilio wa miti hiyo unaonesha kilimo cha kisasa cha matunda kinacholenga uzalishaji wa biashara na lishe bora kwa jamii.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba, nyanya nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu na angavu huku zingine zikiwa bado za kijani, mavuno yapo tayari wakulima wakiandaa nyanya hizo kwa ajili ya kupeleka sokoni kuanza kujipatia kipato.

Shamba la miche ya mahindi na matikiti maji yamesheheni kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo mweusi wenye rutuba. Matikiti haya yameiva vizuri kwa rangi ya kijani na angavu huku yakiwa yako tayari kwaajili ya mavuno. Wakulima wanaandaa matikiti haya kwaajili ya kuyapeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wamepanda mimea midogo kwa mstari ndani ya nyumba ya maplastiki, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa unasambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba, mfumo huu hupelekea maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevu na kuongeza uzalishaji.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

Wakulima wamepanda mimea midogo kwa mistari ndani ya vyumba vya udongo, huku mfano wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambaza vizuri kwenye udongo wa shamba. Mfumo huo hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, na kusaidia kuhifadhi unyevu na kuongeza uzalishaji.

Mkulima amepanda miche michanga iliyopangwa kwenye miraba yenye nafasi ya kutosha, akihakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na kumwagilia, palizi na ufuatiliaji wa ukuaji. Kijani cha miche kinaridhisha afya ya mimea na juhudi katika kuzalisha mazao bora.

Wakulima wawili wakipakia karoti kwenye vikapu vikubwa vilivyojaa mazao hayo, tayari kwa kusafirishwa sokoni. Mazingira ya kijani yanayoonyesha shamba lililolimwa vizuri yakithibitisha kuwa hili ni zao la biashara linalolimwa kwa faida.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mstari mzuri shambani. Ikiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hilo kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora kwa matumizi binafsi na biashara.

Mashine kubwa ya kulimia inakiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi, sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda, mashine hii ni ya kisasa na urahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mimea ya mboga za majani, imepandwa juu ya mfumo wa kisasa wa kilimo cha bila udongo, ikionyesha maendeleo ya teknolojia katika sekta ya kilimo, maboksi meupe yaliyopangwa kwa mstari mmoja, yameunganishwa na mabomba ya maji maalumu yanayosambaza virutubisho yakiongozwa na mashine ya kilimo.

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyeusi na nyekundu kuandaa sehemu ya shamba lake kwa ajili ya kupanda mazao tofauti, mashine hii inafanya kazi kwa ufanisi ikichimba udongo kwa kasi na kwa usahihi.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi, sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda mashine hii ya kisasa kurahisisha maisha ya shamba kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi, sehemu zake zinazozunguka ardhini zinapata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mstari iliyonyooka tayari kwa kupanda, mashine hii ni ya kisasa kurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine kubwa ya rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu, katika eneo la shamba lililowazi sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda mashine hii ya kisasa kurahisisha maandalizi ya shamba na kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine ya kisasa ya kilimo inalima mboga kwa kutumia mfumo wa ndani bila kutumia udongo. Inatumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone na taa za mwanga wa bandia husaidia ukuaji wa mimea. Mfumo huu huongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo, huku ukihakikisha usafi na udhibiti wa mazingira ya ukuaji.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

Mimea ya mboga za majani imepandwa juu ya mfumo wa kisasa wa kilimo bila udongo, ikionyesha maendeleo ya teknolojia katika sekta ya kilimo. Maboksi meupe yaliyopangwa kwa mstari mmoja yameunganishwa na mabomba ya maji maalumu yanayosambaza virutubisho, yakiongozwa na mashine za kilimo.

Mashine kubwa ya kisasa iliyoning’inia iko katikati ya shamba kubwa la kisasa la kuoteshea mimea, ikipita taratibu katikati ya mistari mirefu ya mazao. Mashine hii imeundwa kusaidia kazi za kilimo kwa ufanisi mkubwa, bila kutumia nguvu za binadamu.

Mashine kubwa ya kulimia ya rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katikati ya eneo la shamba, sehemu zake zinazo zunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma likiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa.

Trekta kubwa ya rangi ya kijani ikiwa imebeba mashine ya kulimia ya rangi ya kijani, ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zina zunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa.

Trekta kubwa ya rangi ya kijani ikiwa imefungwa mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma zikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda.

Mkulima akiwa ndani ya trekta kubwa lililobebelea mashine ya kisasa ya kulimia yenye rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba, sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi hukunyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda.

Trekta kubwa nyekundu ikiwa imefungwa mashine kubwa ya kulimia yenye rangi ya njano, ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa.

Gari aina ya trekta ikiwa imebeba mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu ikiendelea kuchimba ubongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowali sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huko nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda mashine hii ya kisasa kurahisisha maandalizi ya shamba kuokoa muda mwingi na huongoza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Trekta mbili kubwa za rangi ya kijani, zikiwa zimefungwa mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu, ikiendelea kufanya kazi ya kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi , sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi , huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa.

Bwawa dogo la samaki lililojengewa na ukuta wa rangi ya bluu uku juu ukipambwa na nakshi nakshi za urembo wa kijani na maji ya kijani yanayoonyesha mzingira ya asili, huku samaki wakiogelea kwa utulivu ndani yake. Ufugaji huo unaonesha uzalishaji na uongezaji wa kipato cha chakula kupitia ufugaji wa samaki.

Bwawa kubwa la kufugia samaki lenye afya nzuri likiwa na maji masafi yanayong'aa chini ya mwanga wa jua. Samaki wa aina mbalimbali wanaogelea kwa utulivu wakifurahia mazingira safi na salama. Mpangilio mzuri wa bwana inaonesha uwekezaji wa juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki wanaozalisha wateja.

Ndani ya tenki la kisasa la kufugia samaki, maji safi yanang’aa yakionekana kuwa na mwangaza wa kutosha unaopenye hadi chini, samaki wa aina mbalimbali wanaogelea kwa utulivu, wakionyesha afya njema na uangalizi mzuri.

Ndani ya chombo maalumu, samaki wazuri wa rangi ya bluu wenye afya wanaogelea kwa utulivu katika maji safi yanayong'aa. Chombo hiki kizuri kinaonyesha mazingira safi na uzalishaji bora wa samaki.

Ndani ya chombo cha bluu, samaki wazuri wenye afya wanaogelea kwa utulivu, katika maji safi yanayong'aa, chombo hiki kizuri kinaonyesha mazingira safi, na uzalishaji bora wa samaki.

Ndani ya chumba cha blue samaki wachanga wazuri na wenye afya wanaoendelea kwa utulivu katika maji safi na yanayong'aa, chombo hiki kikubwa kinaonyesha mazingira safi na uzalishaji bora kwa samaki hawa wadogo.

Bwawa dogo la kufugia samaki limepambwa kwa mawe pembeni na limezungukwa na kijani kibichi. Maji ya kijani yanaonyesha mazingira ya asili, huku samaki wakiogelea kwa utulivu ndani yake. Ufugaji huu huongeza uzalishaji, hivyo huongeza kipato na chakula.

Ndani ya tenki la kisasa la kufugia samaki, maji safi yanang'aa yakionekana kuwa na mwangaza wa kutosha unaupenya hadi chini. Samaki wa rangi nyekundu anaogelea kwa utulivu, akionyesha afya njema na uangalizi mzuri. Ufugaji huu wa samaki unaonyesha namna teknolojia na mpangilio mzuri, inavyoweza kuchangia uzalishaji bora wa samaki hawa, kwa kutumia nafasi ndogo lakini kwa ufanisi mkubwa.

Ndani ya tenki la kisasa la kufungia samaki, maji safi yanang'aa yakionekana kuwa na mwangaza wa kutosha yanayopenya hadi chini, samaki wa rangi ya bluu anaogelea kwa utulivu akionyesha afya njema na uangalizi vizuri, ufugaji huu wa samaki unaonyesha namna teknolojia na mpangilio mzuri unavyoweza kuchangia uzalishaji bora.

Ndani ya tenki la kisasa la kufugia samaki, maji safi yanang'aa na yakionekana kuwa na mwangaza wa kutosha unaopenya hadi chini. Samaki wa rangi mbalimbali wanaogelea kwa utulivu, wakionyesha afya njema na uangalizi mzuri. Mazingira yanayozunguka ni yanafaa ukuaji bora wa hao samaki.

Miundombinu ya kisasa kabisa ya ufugaji wa samaki, waliopo katika bwawa lililojengwa kwa teknolojia ya hali ya juu na wavu wenye uwezo wa kusaidia samaki hawa, kukua. Samaki hawa wanatumika katika biashara na kusaidia vyakula katika familia mbalimbali.

Mazao ya aina mbalimbali kama karanga, maharage, kunde na njegere ni aina za nafaka zinazoonyesha upatikanaji wa chakula ambavyo unaopatikana katika eneo hili kwa wingi

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji wa misitu nchini makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mmea, ndani ya mazingira ya kijani ya msitu, pembeni bwana misitu amesimama akirekodi taarifa muhimu za kazi kwa uangalifu akihakikisha kila kundi la miche linatunzwa kwa usahihi.

Mandhari ya kijani kibichi inayozunguka bwawa la maji, ushahidi wa mazingira hai ya msitu. Jua la asubuhi linamulika kwa upole juu ya majani na miti mirefu, huku anga la bluu likitoa mvuto wa asili.

Watu wamepanda mche mdogo kwenye ardhi yenye unyevu kuonyesha jitihada za kuhifadhi mazingira na kupambana na uharibifu wa asili, wakishiriki kampeni za jamii za upandaji miti kwa ajili ya kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi.

Bwana misitu akipanda miche kwa makundi mbalimbali wameshatofauti wa aina zake, huku mwingine akimwagilia kwa uangalifu ili kuhakikisha miche inakuwa na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na misituni, kama sehemu ya juhudi za kutunza na kuhifadhi mizito kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji wa misitu nchini, makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea ndani ya mazingira ya kijani ya msitu, pembeni bwana misitu wamesimama wakirekodi taarifa muhimu za kazi yao kwa uangalifu, wakahakikisha kila kundi la mche linatunzwa kwa usahihi.

Msitu wa kijani kibichi umejaa vichaka vya mimea ya aina mbalimbali , huku njia nyembamba ikikatiza katikati ya uoto huo wa asili, ikionyesha utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za msitu.

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji wa misitu nchini, makundi ya miche mbalimbali imepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea ndani ya mazingira ya kijani ya misitu.

Msitu wenye kijani kibichi, umejaa vichaka na mimea aina mbalimbali, huku daraja la jembamba, likikatiza katikatu ya uoto wa asili ikionyesha utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za misitu.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo, bali hupangwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia mabomba ya umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazoa bora kwa muda mfupi.

Bomba maalumu za rangi nyeupe zimepambwa kwa ustadi zikiwa na mashimo upande wa juu, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo mingine imekwishastawi na mingine bado; huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Mimea iliyokwishachipua vizuri ipo ndani ya chombo cha bluu bahari kilichopandwa kwa ustadi, huu ni mfano wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa na la kisasa, mabomba ya rangi nyeupe yakiwa yamepangwa kwa ustadi, yakiwa na mashimo upande wa juu. Ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo yamekwisha stawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoloweshwa kwenye maji.

Mabomba ya kisasa na maalumu ya rangi nyeupe, yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo tayari imekwisha chipua. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponiki kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba la kisasa, mabomba ya rangi ya kijivu na makopo meupe yamepangwa kwa ustadi, huku yakiwa na mashimo upande wa juu. Ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo imekwisha stawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoloweshwa kwenye maji.

Bomba maalum za rangi nyeupe zimepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu, ndani yake kuna mimea ya kijani kimbichi ambayo ndani yake vimekwisha chipua, huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponiki kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndani ya shamba la kisasa kuna bomba za rangi nyeupe zilizopangwa kwa ustadi, zikiwa na mashimo upande wa juu ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo tayari imekwisha stawi, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponiki kinachowezesha mimea kustawi bila udongo wa kutumia virutubisho vilivyorushwa kwenye maji.

Bomba la rangi nyeupe limepangwa kwa ustadi likiwa na mashimo pande zote ,ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi, mingine tayari imekwisha stawi, huu ni mfano bora wa kilimo cha "hydroponic" ,kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndani ya shamba la kisasa kuna mabomba maalumu ya rangi nyeupe yakiwa na mashimo upande wa juu, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo tayari imekwisha stawi vizuri. Hii ni mfano wa kilimo bora cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba la kisasa bomba za rangi nyeupe zimepangwa kwa ustadi zikiwa na mashimo upande wa juu, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo mingine imekwisha stawi na mingine bado. Huu ni mfano wa kilimo bora cha hydroponi kinacho wezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vinavyowekwa kwenye maji.

Katika shamba la kisasa chombo maalumu kilichopandwa mimea ya kijani kibichi, ambayo tayari imekwisha stawi ni mfano wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba ya rangi nyeupe na kijivu yamepangwa kwa ustadi. yakiwa na mashimo ya upande wa juu. Ndani yake kuna mimea kijani kibichi iliyostawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha Haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho yeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu yenye rangi kijivu na nyeupe yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo tayari imekwishastawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba ya rangi ya kijivu na nyeupe yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo pande zote. Ndani yake kuna mimea ya kijani mingine tayari imeshastawi na mingine bado inachipukia. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinawezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba ya rangi nyeupe yakiwa yamepangwa kwa ustadi na mashimo kwa upande wa juu, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo tayari yamekwisha stawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Chombo maalumu cha rangi ya bluu, kikiwa kimepangwa kwa ustadi, na mashimo upande wa juu, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyochipua na mingine bado. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi, yakiwa na mashimo upande wa juu. Ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo tayari imekwisha chipua. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndani ya shamba la kisasa kuna mabomba maalumu ya rangi ya kijivu yaliopangwa kwa ustadi na yakiwa na mashina upande wa juu, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo imekwisha stawi, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo kwa upande wa juu ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi hii ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mipira kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yakiwa na mashimo upande wa juu yamepangwa kiustadi. Mashimo haya yana majani kibichi ambayo yamekwisha stawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezwesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe, yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu. Ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi, mingine imekwisha stawi na mingine bado. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba za rangi ya kijivu zimepangwa kwa ustadi, ikiwa na mashimo upande wa juu, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo imekwishastawi, huu ni mfano bora wa kilimo cha hyroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa la kisasa mabomba meupe yaliyotengenezwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu, ndani yake kuna mimea baadhi ambayo tayari imestawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo pande zote ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi mingine ikiwa tayari imestawi na mingine bado inachipukia, huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi kinachoweza mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa la kisasa, mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangwa kiustadi; yakiwa na mashimo upande wa juu. Ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi, ambayo mingine imekwisha stawi na mingine bado. Hii ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Mashine kubwa na ya kitaalamu ya kuvunia mchele ikiendelea na kazi zake kwa kasi kwenye shamba kubwa lililojaa mimea iliyokomaa. Magurudumu yake yanapita taratibu juu ya mabua ya mchele, yakivuna kwa ustadi na kukusanya kwa mpangilio.

Ng’ombe wengi wamepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa, wakiwa wenye afya njema na wakihudumiwa vizuri. Wengi wao hutumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayosindikwa viwandani kuwa bidhaa mbalimbali kama vile siagi, mtindi na jibini, huku baadhi ya ng’ombe wakifugwa kwa ajili ya nyama.

Shamba kubwa la majani ya chai limejaa rangi ya kijani kibichi likienea hadi mbali katika mandhari safi ya kuvutia. Majani hayo hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa na kusindikwa na kufungwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Kuku wengi wa rangi nyeupe wakiwa ndani ya mabanda yao makubwa yenye mpangilio mzuri wamesimama huku wakiendelea kula, kuku hao hufugwa kwa ajili ya nyama inayosindikwa na kusambazwa sokoni.

Nguruwe wengi wa nyama wamepangwa kwa mpangilio maalum ndani ya banda la kisasa, wakionekana wenye afya na kufugwa vizuri. Wanatumika kwa uzalishaji wa nyama inayochakatwa kiwandani, na kuwa tayari kwa soko. Ufugaji huu wa kisasa ni sehemu ya kilimo cha kibiashara, kinachochangia upatikanaji wa bidhaa nyingi za mifugo kwa ubora wa hali ya juu.

Mkulima akiwa anapita katikati ya shamba kubwa; lenye mimea ya mahindi, limejaa kijani kibichi; likiwa na mpangilio mzuri unaoonyesha uwekezaji na uangalizi wa hali ya juu. Mahindi yapo tayari kuvunwa na kuchakatwa kwa matumizi ya viwandani; jambo linaloridhisha shughuli za kilimo cha kisasa; kinacholenga kuongeza tija kwa wingi na ubora wa mazao.

Kuku wengi wakiwa ndani ya mabanda makubwa yenye mpangilio mzuri, wamesimama wametoa vichwa juu, wakionyesha wenye afya bora , mayai yamepangwakwa usafi tayari kuchakatwa shambani, kuku hao wa kifugwa kwa ajili ya kusindikwa na kusambazwa sokoni.

Shamba kubwa lenye mimea ya kabichi limejaa kijani kibichi likiwa na mpangilio mzuri unaonesha uwekezaji na uangalizi wa hali ya juu, kabichi ziko tayari kuvunwa na kuchakatwa kwa matumizi ya viwandani jambo linalodhihirisha shughuli za kilimo cha kisasa chenye lengo la kuongeza tija na wengi wa ubora wa mazao.

Mboza za majani zimepandwa kwenye shamba kubwa la kisasa la kupandia mimea, huku wakulima wakiendelea kusubiria mazao kwa makini wakihakikisha mpangilio mzuri na hali bora ya kilimo cha kisasa, mimea hii hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa ili kutoa bidhaa za kibiashara zenye ubora wa hali ya juu.

Ng'ombe wengi wamepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa, wakionekana wenye afya na kutunzwa vizuri. Wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayosindikwa kiwandani, kuwa bidhaa kama siagi, mtindi na jibini. Baadhi ya ng'ombe hao pia hufugwa kwa ajili ya nyama.

Shamba kubwa lenye mazao ya kabichi limejaa kabichi zikiwa na mpangilio mzuri unaonesha utunzaji na uangalizi wa hali ya juu. Makabichi yapo tayari kuvunwa na kuchakatwa kwa matumizi ya viwandani. Jambo linalodhihirisha shughuli za kilimo cha kisasa chenye lengo la kuongeza tija na wingi na ubora wa mazao.

Mboga za majani zimepandwa kwenye shamba kubwa lenye mpangilio mzuri na hali bora ya kilimo cha kisasa; mimea hii itapelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakata na kusindikwa, ili kutoa bidhaa za biashara zenye ubora wa hali ya juu.

Wakulima wawili wakiwa wanavuna majani ya chai katika shamba kubwa la majani ya chai, limejaa rangi ya kijani kibichi likienea hadi mbali katika mandhari safi ya kuvutia. Majani hayo hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani, ambapo hukaushwa, husindikwa na kufungushwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Wakulima wakiwa katika eneo la kuchakata mazao ya kahawa, kuna rundo kubwa la matunda ya kahawa yaliochanganyika rangi yakisubiri kusafirishwa na kuchakatwa zaidi, shughuli hii inaonyesha uzalishaji mkubwa wa kahawa ambao ni zao kuu la biashara katika sekta ya kilimo cha viwandani.

Mfumo wa umwagiliaji unavyoonekana kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua, kila mtu ukiwa na nafasi ya kutosha huku miche hiyo imepangwa kwenye udongo wenye rutuba, pembeni kuna mifumo ya umwagiliaji unahakikisha maji yanatiririka kwa usahihi mpangilio huu wa mashamba unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji unavyoonekana kwa ustadi kupitia shamba kubwa lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua , kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha na udongo wenye rutuba na katikati ya matuta haya kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi, mpangilio huu wa mashamba unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji.

Wakulima wamepanda mimea midogomidogo kwa mstari ndani ya shamba, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa unasambaza vizuri maji kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevu na kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa umwagiliaji unaoendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo wenye rutuba, na pembeni kuna mifumo ya umwagiliaji inayohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Mfumo wa umwagiliaji, unavyoonekana kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta yaliyopangwa, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha na udongo wenye rutuba na matuta haya yamesheheni mboga iliyostawi ya majani. Mpangilio huu wa mashamba unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji, kuhakikisha mazao yanapata maji ya kutosha na ubora wa mbegu unahifadhiwa kwa msimu ujao.

Mfumo wa umwagiliaji unavyoonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kukua. Miche hiyo imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, na pembeni kuna mifumo ya umwagiliaji inayohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Mfumo wa umwagiliaji unavyoonekana kwa ustadi kupitia shamba kubwa lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua na miche ya kijani kibichi kwenye udongo wenye rutuba, na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji, una hakikisha maji yanatiririka kwa usahihi. Mpangilio huu wa mashamba unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji unaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi, iliyopangwa kwa hatua kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kukua. Miche hii imepangwa kwenye udongo wenye rutuba, na pembeni kuna mifumo ya umwagiliaji inayohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Mabomba marefu sana na imara yaliyopita katikati ya shamba ili kusaidia kilimo cha umwagiliaji, mabomba haya yanatumika sana wakati wa kiangazi ambako mvua zinakua zimekatika, mazao yanakua kwa ubora na hayakauki.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na uoto wa kijani kibichi huku barabara nyembamba imekatiza katikati ya milima iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingi kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kijani kibichi inayozunguka bwawa la maji ni ushahidi mazingira hai ya msitu, jua la asubuhi linamulika kwa upole juu ya maji na miti mirefu huku anga la buluu likitoa mvuto wa asili.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani huku anga likiwa na mawingu kiasi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya rangi ya kijani bwawa kubwa, lililoakisi rangi ya anga ya bluu na anga lenye mawingu kiasi, huku likionesha mabonde na milima, ni taswira inayoakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye misitu minene na miti mingi na vichaka vya kijani kibichi, vilivyo funikwa na majani mazito ya rangi ya kijani; huku anga likiwa na wingu zito la kiasi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Milima mirefu ikiwa na barafu inayoshuka juu ya vilele vyake ,huku chuni kuna miche michache ya kijani iliyotapakaa hapa na pale ,chini ya naga ya bluu iliyopambwa kwa mawingu meupe ikiunda mandhari tulivu na yakuvutia ya asili.

Katika madhari hii barabara ndefu na nyembamba imekatisha katikati ya uoto wa asili, uliofunikwa na majani mazito na miti mingi ya kijani, huku anga likiwa la bluu linalo akisi uzuri wa nchi za taswira hii ni inaonesha mazingira yaliyotulia.

Mandhari kavu yenye majani yaliokauka huku ikionesha milima na mabonde ni mfano wa vivutio vya taswira ya nchi inayoakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye mabonde, vijito, mwinuko na uoto wa asili na majani ya rangi ya kijani; huku anga likiwa lina mawingu kiasi, taswira hii inaashiria uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi, na mabonde yaliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani. Huku anga likiwa na mawingu kiasi, na mwanga wa jua kwa mbali. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Katika mandhari tulivu yenye uoto wa kijani kibichi na miti ya kijani, kukiwa na onyesho la mlima mrefu Tanzania, mlima Kilimanjaro hii ni mandhari inayoonyesha utalii wa ndani unaovutia wageni.

Barabara ndefu na nyembamba imekatiza katikati ya mazingira inyoonyesha uoto wa asili wenye milima na mabonde. Mazingira haya yamefunikwa na miti mingi na uoto wa asili, hali hii inaashiria utulivu wa mazingira.

Mto unaotiririka umepita katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi, huku eneo kubwa likiwa kimefunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na uoto wa asili wa kijani kibichi, huku anga likiwa limefunikwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira unaomzunguka binadamu.

Mandhari ya kijani kibichi, inayozunguka bwawa la maji, ni ushahidi wa mazingira hai ya msitu. Jua la asubui linamulika kwa upole, huku majani marefu yakiakisi ubluu unaotoka katika anga, hii ni mandhari ya kuvutia inayopamba taswira ya nchi.

Mto mwembamba unaotiririka umepita katikati ya mandhari nzuri na ya kuvutia yenye uoto wa asili wa kijani na bonde lililofunikwa na majani mazito. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya rangi ya kijani na bwawa likiwa katikati ya nchi huku anga likiwa na mawingu kiasi. Ni taswira inayoakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Katika ardhi hii ya tambarare yenye uoto wa asili wa rangi ya kijani kibichi na miti mirefu inayoakisi uoto wa asili, huku anga likiwa limetapakaa rangi ya bluu bahari. Hii inaonyesha uzuri wa nchi katika taswira ya chini ya jua.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi, huku ziwa kubwa likiwa limeakisi rangi ya bluu kutoka angani, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na bonde lililofunikwa na majengo mazito yenye rangi kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asilia na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Wakulima wawili wa ufugaji wakiwa wameshikilia mbuzi mwenye afya nzuri, akiwa amesimama shambani na kuonekana mwenye nguvu na mwili uliojengeka vizuri, hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama au kazi inaonesha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi wenye afya nzuri wamesimama zizini wanaonekana wenye nguvu na miili iliyojengeka vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya: maziwa, nyama au kazi; na inaonesha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matumizi ya wanyama.

Mbuzi wenye afya nzuri wamesimama bandani wakionekana wenye nguvu na miili iliyojengeka vizuri, hii ni moja ya mifugo inayofungwa kwa ajili ya maziwa, nyama au ngozi na inaonyesha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Jua kali likiwaka juu ya anga angavu, barabara ya vumbi inapita katikati ya mandhari ya kijani. miti mirefu ina majani mabichi ikitoa kivuli kidogo kwa mifugo waliopo chini. hali ya hewa yenye jua kali sana ikionesha shughuli za ufugaji zinatawala zaidi kuliko za kilimo.

Mfugaji aliyevalia shati ya bluu na surwali nyeusi yuko nje akilisha bata wake wengi wakubwa wenye afya na nguvu walioko nje ya bata, mazingira mazuri ya ufugaji wa kisasa wanaozingatia usafi na lishe bora ya kila siku unachangia uongezeko na uzaliweshaji bora wa bata hao.

Mkulima aliyevalia vazi la bluu na kofia nyekundu, akilisha kuku wenye afya na muonekano mzuri, baada ya kukusanya mayai mengi kutoka kwa kuku hawa; kwa ajili ya mahitaji yake binafsi na biashara.

Kuku wengi wakubwa wenye afya na nguvu, wapo ndani ya banda huku wakila. Wamezungushiwa uzio safi na wenye mazingira mazuri ya ufugaji wa kisasa, unaozingatia usafi na lishe bora kwa mifugo hii.

Vifungashio vya mbegu vikiwa vimebeba rangi mbalimbali na picha ya mimea, iliyostawi sana ikiwainashiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya vifungashio kimeandikwa maneno "starke" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya dhahabu kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri unaoashiria ubora wa mbegu hizo, juu ya kifungashio kuna maeneo yaliyoandikwa "royalseed", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio vya rangi ya kaki vilivyoandikwa maneno "EASEED" vinaonyesha aina ya mbegu zilizomo ndani, muonekano wake wa kawaida unaleta taswira ya mbegu, zinazotegemewa na kuthaminiwa katika kilimo cha mazao ya biashara na chakula.

Kifugashio cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani kikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri inayoashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio hiki kimeandikwa maneno "Simlaw", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora, kinaonekana kwa ustadi kupitia miche ya mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hiyo imepandwa kwenye udongo wenye rumba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Kifungashio cha mbegu kimebeba rangi ya kijani na rangi ya dhahabu, ikiwa na picha ya mimea ilionastawi vizuri inayoashiria ubora wa mbegu hiyo juu ya kifungashio kimeandikwa maneno "royal seed", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashi cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani na ya njano kikiwa na pucha ya mmea iliyostawi vizuri kinaashiria ubora wa mbegu hizo, juu ya kifungashio kuna maandishi yaliyo andikwa "simlo" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi, kupitia mimea ya kijani kibichi, ilityopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwaajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Kifungashio cha mbegu kilicho beba rangi ya njano na ya kijani ikiwa na picha ya mimea iliyo stawi vizuri inaashiria ubora wa mbegu, juu ya kifungashio kumeandikwa maneno ikiwa ni alama kwa kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uwakika.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji.

Vifungashio vya mbegu vikiwa vimebeba mbegu mbalimbali zenye rangi tofauti juu ya vifungashio hvyo vimeandikwa maneno straki ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilkmo cha mbegu bora

Vifungashio vya mbegu vilivyobeba rangi ya udongo, vikiwa na picha ya mmea na matunda inayoshiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya vifungashio hivi kuna maneno yaliyoandikwa "Vuna Seeds", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio maalumu cha mbegu kimebeba rangi ya kijani kikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri, inaashiria ubora wa mbegu hizo; juu ya kifungashio kumeandikwa jina "Continental" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu kilicho beba rangi ya dhahabu, ikiwa na picha ya mimea iliyo stawi vizuri inaashiria ubora wa mbegu hiyo. Juu ya kifungashio kimeandika maneno, " Royal Seed" ( ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu hiyo )

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kupitia mmea ya kijani kibichi, iliyopandwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba. Mpanglio makini wa mbegu hizi unaonyesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu.

Muuzaji akiwa amesimama mbele ya rafu iliyopangwa vifungashio tofautitofauti vya mbegu vilivyobeba rangi tofauti. Ikiwa na picha ya mimea iliyostawi inayoashiria ubora wa mbegu hizo. Hii ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio tofauti vya mbegu vikiwa vimebeba rangi mbalimbali ikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri, inaashiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya vifungashio kumeandikwa jina "STARKE" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora, kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye vyombo maalumu, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba. Mpangilio makini wa shamba hili unaonesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora, kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua stahiki, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hiyo imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Kilimo cha kuzalisha Mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepangwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba. Mpangilio makini wa Mashamba haya unaonesha dhamira ya kupata Mbegu zenye ubora wa hali ya juu.

Kifungashio kimoja cha mbegu kimebeba rangi ya kijani, kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri, unaoashiria ubora wa mbegu hiyo. Juu ya kifungashio hicho kumeandikwa jina "EA SEED" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu hiyo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hiyo imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Shamba la miche midogo ya mimea iliyopandwa kwa mistari, likiwa limenyunyuziwa maji kwa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa umetayarishwa vizuri na mimea inaota kwa nafasi sawasawa.

Chombo cha chuma chenye lebo ya mbegu za "Simlaw" kikiwa na picha ya mmea wa bamia. Hii ni bidhaa ya mbegu zinazotumika kwa kilimo cha mboga, haswahaswa wakulima wanapenda bamia kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na biashara sokoni.

Shamba kubwa liilojaa mahindi machanga ya biashara yanayokua polepole, ikionyesha yamepandwa katika udongo mbichi yanayokamilisha mazingira mazuri kwa mbegu kupandwa. Wakulima wanahakikisha kila shimo limejaa mbegu bora na hali ya hewa inafaa katika ukuaji wa kilimo hiki.

Mbwa wa rangi nyeusi na kahawia mkubwa, akiwa amekaa katika banda lake akiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa. Muonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya, kutoka katika wataalamu wa afya ya wanyama.

Mbwa wa rangi nyeusi akiwa ndani ya banda lililojengwa kwa mbao na chuma maalumu kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo, ikiwa na nafasi ya kutosha ya uingizaji hewa kwa wanyama na kuwalinda kipindi cha mvua na jua kali.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

Mbwa wa ukubwa tofauti wameketi mbele ya banda lao maalumu, wakiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa. Muonekana wao unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kisiasa kutoka katika wataalamu wa afya ya wanyama.

Wanyama mbalimbali makubwa tofauti wakiwa wameketi, katika kibanda chao wanachotunziwa, wakiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa muonekano wao unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama.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

Mabanda ya mifungo yaliyotengenezwa kwa mbao, yamejengwa kwa mpangilio mzuri unaozingatia afya na ustawi wa mifugo. Ikiwa na nafasi ya kutosha kwa uingizaji wa hewa ya kutosha, kwa wanyama na kulinda dhidi ya mvua na jua kali.

Twiga mrefu akiwa porini huku ameinamia uzio wa chuma , mandhari ya kuvutia yenye miti michache ikiwa ni nyuma yake ni miongoni mwa vivutio vya kipekee vya wanyama pori vinavyo wavutia watalii kotoka katika ndani na nje ya nchi.

Twiga mrefu akiwa porini huku ame egemeza shingo yake ndefu, kwenye uzio wa chuma, akiwa katika mandhari kavu ya nyasi yenye kuvutia yenye miti michache, hii ni miongoni mwa vivutio vya kipekee vya wanyama pori vinavyo vutia watalii kutoka ndani na nje ya nchi.

Kundi la tembo wadogo wakinyweshwa maziwa na watu waliovaa mavazi ya kijani. Haya ni mazingira ya pori, kuna miti na anga la blue lenye mawingu. Tembo wanaonekana kutunzwa vizuri, na wanapata uangalizi maalumu, katika sehemu hii ya pori ya kuhifadhi wanyama.